Boksi lenye vidonge vya dawa kwa ajili ya utumiaji wa mbwa lakini pia paka dawa hizi husaidia kutunza na kulinda afya ya wanyama hawa ili kuweza kujikimu na maisha ya kila siku.

Eneo la nje kukiwa na watu mbalimbali huku pembeni kuna duka ambalo hutoa bidhaa kwa ajili ya wanyama, vile dawa za chanjo dawa kwa ajili ya matibabu mbalimbali ya wanyama ambapo husaidia kukuza afya ya wanyama.

Bidhaa ambazo ni dawa za wanyama na vifaa vingine vinavyohusiana na wanyama, virutubisho kwa ajili ya wanyama kama vile vinavyopatikana katika maduka ya kilimo cha mifugo au maduka ya wanyama vipenzi.

Dawa za wanyama hasa virutubisho imeundwa kusaidia afya ya viungo na mifupa kwa mbwa, kuboresha unyumbufu na uhamaji; vidonge vinavoweza kutafunwa vinafaa kwa mbwa mkubwa, mbwa mwenye umri au wale wenye matatizo ya viungo, kusaidia kudumisha afya ya viungo na mifupa kwa muda mrefu.

Bidhaa ya mifugo. Dawa ya minyoo ya mimea, inatumika kuondoa minyoo kwa mifugo mbalimbali, ikiwemo: ng'ombe, nyati, mbuzi, kondoo, nguruwe, farasi na ngamia. Ni salama kutumia hata kwa wanyama wajawazito na wanaonyonyesha. Husafisha wanyama minyoo, inaboresha unyonywaji wa virutubusho.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wamekwisha vuna viazi na kuvikusanya katika viroba vyenye rangi kijani na nyeupe. Zao la viazi hutumika kama zao la biashara kwa wakulima ili kujipatia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wametoka kuvuna mazao kwenye magunia mbalimbali

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wanavuna viazi, viazi vingi ambavyo vimeshavunwa vikiwa vimewekwa kwa pembeni wakiwa wanapakia kwenye viroba. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo kubwa lililowazi lililozungukwa na vichaka venye rangi ya kijani, viroba vingi vya viazi vilivyokwisha vunwa, tayari kwaajili ya kwenda kuuzwa. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujipatia kipato.

Eneo la shamba lililokua na mimea ya kijani, migomba ikikua katika eneo hilo, hii inaashiria kilimo cha ndizi huku ndizi zikitumika kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mtu akimwaga vitunguu akiwa ametoka kuvuna, vitunguu ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwajili ya kujiingizia kipato.

Karoti nyingi ambazo zimekwisha vunwa zimewekwa kwenye ardhi tayari kwa ajili ya kupakiwa na kwenda kuuzwa, mkulima huyu anaonekana ametoka kuchuma karoti hizi kama zao la biashara na tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa ili kujipatia kipato.

Nanasi nyingi zikiwa zimevunwa kwenye eneo lililowazi na kubwa, nanasi ni zao la kilimo cha biashara, wakulima hutumia nanasi kama zao la kibiashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la watu, kwa nyuma kukiwa na shamba kubwa la mahindi, watu hao wakiwa wamevuna mahindi mbalimbali, wakiyapakia katika viroba. Hii inaashiria kilimo cha biashara cha mahindi, ambapo wakulima hutumia kilimo hichi kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Miti mbalimbali iliyozaa lakini mapapai hayo bado hayajaiva

Eneo kubwa lenye mananasi mengi yaliyokwisha vunwa tayari wanapakia katika kontena mbalimbali. Zao la nanasi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Watu wawili wakiwa kwenye shamba, wakishikilia hoho ambazo bado hazijaiva na haziko tayari kwa matumizi, hoho ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu wakiwa katika shamba, watu hao wakiwa wanavuna karoti tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Karoti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kupata kipato.

Eneo kubwa la shamba la matango yaliyozungukwa na ya rangi ya kijani hili eneo huzalisha matano mbalimbali kwa ajili ya wakulima kwenda kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la wazi la nje lenye migomba mingi, moja ya mgomba ukiwa umezaa ndizi ambazo bado hazijakwiva, ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba wakulima wakiwa wakishavuna nyanya hizo zilizokuwa zimepakiwa kwenye makontena. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa amesimama juu ya mahindi ambayo yamekwishavunwa. Mahindi haya yaliyotoka kuvunwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujingizia kipato.

Mtu akiwa amesimama pembeni ya gari likizungukwa na mananasi yaliyokwisha pangwa katika gari hilo, kilimo cha mananasi ni kilimo cha zao la biashara ambapo wakulima hutumia nanasi kama zao la biashara ili kujipatia kipato.

Eneo kubwa lililo wazi watu mbalimbali wakivuna viazi, viazi ni zao la biashara linalotumika na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la watu mbalimbali, wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa katika shamba kubwa, wanavuna viazi, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Watu mbalimbali waliozunguka kwenye ardhi kubwa ya shamba yenye mimea ya kijani. Mafungu makubwa ya viazi tayari yaliyovunwa. Viazi hutumika kama kilimo cha biashara kwa wakulima ili kujipatia kipato.

Mkulima akiwa ametoka kuvuna kabichi shambani, makabichi mengi yaliyovunwa tayari kwa kwenda kuuzwa. Kabichi ni zao la biashara wakulima wanalotumia ili kujipatia kipato.

Mtu akiwa amezungukwa na mahindi aliyotoka kuyavuna shambani, nyuma kukiwa na kichaka chenye rangi ya kijani na miti mirefu iliyomzunguka. Mahindi hutumika kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la watu wakiwa wanapakia vitunguu viliopo chini kwaajili ya kwenda kuviuza sokoni, wakulima hutumia vitunguu kama zao la biashara kwaajili ya kujipatia kipato.

Kundi kubwa la watu. Viazi vingi vikiwa vimetawanyika chini. Wanavikusanya kwa ajili ya kuviweka kwenye viroba tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Viazi ni zao la biashara ambapo wakulima huuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima akiwa kwenye shamba lenye ardhi ya mimea ya kijani, ameshikilia viazi ambavyo tayari vimekwishavunwa. Viazi ni zao la kibiashara ambapo wakulima hutumia kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba kubwa yenye ardhi iliyotambalale yenye ukijani wa udongo, nyasi zikiwa kwa pembeni, zikiwa zimeshamili vitungu vingi vikiwa vimelazwa baada ya kuvunwa vitunguu ni zao la biashara hususani kwa wakulima.

Watu mbalimbali wakiwa wanapakia ndizi kwenye kontena za rangi ya kijani, bluu na nyekundu, ndizi ni zao la biashara ambapo wakulima hutumia zao hili kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na watu mbalimbali, viazi vingi ambavyo vimeshavunwa shambani. Wakiwa wanapakia katika kontena la bluu, kijani tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. viazi ni zao la biashara linalotumika kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mahindi, mahindi mengi yakiwa tayari yamevunwa, mwanamke akishikilia gunia la mahindi. Mahindi ni zao la biashara, wakulima hutumia mahindi kama chanzo cha kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mapapai liliopangwa vizuri. Mapapai hayo yalikuwa bado hayajaiva. Mapapai ni zao la biashara linalotumika na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato. Ardhi nyekundu iliyochini ya udongo.

Kundi la watu wakiwa wanaandaa nanasi. Wanawake wakiwa wameshikilia mananasi hayo ambayo yamekwiva tayari kwaajili ya kwenda kuuzwa. Nanasi ni zao la kibiashara ambalo hutumiwa na wakulima kwaajili ya kujipatia kipato.

Mimea inayofanana na nyasi na mazao ya bustani yanayokuwa shambani ambayo ni zao la biashara, kulingana na matumizi mimea hii inaweza kuainishwa zao la chakula na viungo kulingana na soko linalolengwa.

Shamba migomba mingi yenye rangi ya kijani, yenye ardhi nyekundu na majani ya kijani. Migomba huzalisha ndizi ambazo hutumika kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato baada ya kwenda kuuza sokoni.

Mwnamke anaonekana ameshika mahindi matatu, na kuna mirundo mikubwa ya mahindi yaliyovunwa chini, ikionyesha mavuno mengi au mchakato wa kukausha. Mahindi hutumika kama zao la biashara.

Shamba la mazao ya biashara yanaonekana kuwa viazi mviringo, yakiwa yamepandwa na mengine yamevunwa kuwekwa juu ya udongo. Mazao haya hulimwa kwa lengo la kuuza sokoni na kuzalisha kipato.

Rundo kubwa la vitunguu ambavyo ni zao la biashara. Shughuli za mavuno au ukusanyaji vitunguu ambavyo baadaye vitauzwa sokoni ili kuingiza kipato kwa wakulima. Vitunguu ni zao umuhimu la biashara zinalolimwa kwa ajili ya soko, linaweza kuuzwa ndani na nje ya nchi. Vitunguu ni chanzo cha mapato kwa wakulima wengi

Kundi la watu wakiwa wamezungukwa na mafungu ya nyanya yaliopangwa katika safu rafu. Nyanya hizi hutumika kuuzwa sokoni, nyanya ni zao muhimu kwa kilimo cha biashara.

Mkulima akiwa amevaa kofia na koti la bluu ukichunguza mipapai katika shamba la mipapai anaonekana ameinama karibu na mti mmoja umebeba mapapai mengi yasiyoiva; hii inaashiria uzalishaji wa mazao ya biashara kwa vile mapapai anazalishwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza. Shamba linaonekana kuwa limepangwa vizuri na kuna miti mingine mingi na mipapai nyuma ikionyesha kilimo cha kibiashara cha zao hili.

Kundi kubwa la vitunguu vilivyotoka kuvunwa, nyasi na majani ya kijani kwa pembeni, kitunguu ni zao muhimu kwa ajili ya biashara wakulima hutumia vitunguu kuuza sokoni ili kujipatia kipato.

Mkulima akivuna nyanya ambazo ni zao la biashara, nyanya ni zao muhimu la biashara linalolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni, kilimo kinafanyika katika mazingira yanayoonekana kuwa chafu au bustani maalumu ya nyanya pengine chini ya kivuli au ndani ya chafu.

Mkulima akiwa shambani kwake na papai, akishikilia papai mbili zilizokomaa na zilizo tayari kuvunwa. Papai ni zao la biashara muhimu ambalo hulimwa kwa ajili ya kuuzwa na kutoa kipato.

Mkulima akivuna mazao shambani, kuainishwa kama zao la biashara. Mazingira ya shamba yenye mimea iliyopandwa, matunda yanayochumwa yanaonekana kuwa nyanya au matunda mengine yanayolimwa kwaajili ya kuuzwa sokoni.

Watu wawili wakiwa wameshikilia maembe kwenye mikono yao. Miti ikiwa umejaa maembe yaliyokwiva vizuri. Maembe ni zao la biashara linalotumiwa kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanavuna viazi shambani wakiwa wanazipakia katika viroba tofautitofauti, kilimo cha kiazi ni kilimo cha biashara kinachompatia mkulima kipato.

Mkulima akiwa ameshikilia baadhi ya hohot, nyingine zikiwa tayari zimepakiwa katika viroba vikubwa vilivyojaa hoho; nyuma ardhi ya kijani. Kilimo cha hoho ni kilimo cha kibiashara kinachomwezesha mkulima kupata kipato.

Mwanaume akiwa kwenye shamba kubwa la mapapai. Mapapai hayo yakiwa bado hayajaiva. Kilimo cha mapapai ni kilimo cha biashara, mapapai haya huuzwa kwa ajili ya kupata kipato.

Biashara ya nyanya watu wakishughulikia nyanya hizo, jambo linaloashiria kilimo cha biashara za nyanya. Nyanya ni zao la biashara muhimu kwa maeneo mengi, linalolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kuingiza kipato kwa wakulima.

Zao la nyanya, mimea ya nyanya ikiwa na matunda mengi bado hayajakomaa kikamilifu, nyanya ni zao muhimu la biashara na maeneo mengine linalolimwa kwaajili ya kuuza na kuingiza kipato.

Wanaume kadhaa, wanaonekana wakikusanya viazi kutoka ardhini na kuvipakia kwenye ndoo au vyombo vingine. Shamba linaloonekana kuwa na udongo uliovunwa na mimea iliyokauka, ikionyesha kuwa viazi vimefika hatua ya kuvunwa. Viazi ni zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kuingiza kipato kwa wakulima.

Mkulima amesimama karibu na shamba la viazi, viazi ni zao muhimu la chakula duniani kote na pia huchangia pakubwa katika usalama wa chakula na kipato kwa wakulima wadogo.

Shamba la vitunguu lililojaa vitunguu vingi kwenye ardhi yenye nyasi nyingi za kijani na magunia, zikiwa zimefungasha vitunguu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Vitunguu ni zao la biashara ambalo hutumika kuuzwa sokoni ama dukani.

Mkulima yupo shambani kwenye shamba la mahindi. Mahindi yanaonekana yakiwa yamestawi vizuri, mahindi ni kilimo cha biashara. Kilimo cha biashara humsaidia wakulima kupata kipato baada ya kuuza mahindi.

Zao la nyanya likiwa limepandwa, pengine ndani ya chafu na bustani kubwa na matunda yake yakiwa yameanza kukomaa, baadhi yakiwa bado mabichi na mengine yakiwa yameanza kugeuka rangi kuwa mekundu. Nyanya hizo ni zao muhimu la biashara linalolimwa kote ulimwenguni kwa ajili ya matumizi ya chakula na pia usindikaji wa bidhaa mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wamezungukwa na mananasi mengi wakiwa wanayapakia kwenye kontena nyekundu, baada ya kutoka kuvuna, nanasi hutumika kama zao la biashara, ambapo wakulima huenda kuuza sokoni ili kujipatia kipato.

Mchakato wa kuuza mananasi kama Zao la biashara ambalo ni Muhimu kwa uchumi wa wakulima, Mwanamke anaonekana akipanga mananasi vizuri tayari kwa kuuzwa katika soko la mazao ya kibiashara.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wameandaa makontena kwajili ya kuweka viazi tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, zao la viazi hutumika kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mimea midogomidogo iliyo kwishapandwa kwenye ardhi, mifumo ya bomba ikiwa imepita chini ya mimea hiyo, hii inaashiria kilimo cha umwagiliaji kinachotumiwa na wakulima, kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la shamba lililowazi tayari mimea ikiwa ishapandwa katika ardhi hiyo na kuwekwa katika mfumo wa matuta, mabomba yakipita katikati ya mimea hiyo ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea katika eneo hili ambapo wakulima hufanya shughuli zao za kilasiku.

Mtu akiwa amesimama na makabichi mengi yaliyokwisha vunwa. Eneo kubwa la nyuma la vichaka lenye rangi ya kahawia. Kabichi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa lililo wazi likizungukwa na migomba iliyokua na ndizi na pia miti mingine nyuma ya migomba. Kilimo cha ndizi ni kilimo cha wakulima wanachotumia kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mapapai mengine yakiwa yamedondokea chini kwenye ardhi yenye rangi ya kahawia. Papai ni zao la biashara wakulima hutumia zao hilo kwa ajili ya kujioatia kipato.

Shamba la hoho, wakulima wawili wakiwa wameshikilia hoho mbichi ambazo bado hazijaiva. Hutumia hoho hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba dogo la mkulima lenye nyanya, ambazo nyingine zimeiva na nyingine hazijaiva. Wakulima hutumia zao la nyanya kama zao la kibiashara, ambapo huuza bidhaa hiyo ili kujipatia kipato.

Shamba la migomba ambayo ni muhimu kwa wakulima kwa uzalishaji wa ndizi. Eneo la kilimo lenye mimea mingi ya kijani kibichi kuashiria udongo wenye rutuba na uwezekano wa upatikanaji wa maji. Migomba ni chanzo kikuu cha mapato kwa wakulima wengi na pia ni inatoa chakula muhimu kwa familia na jamii.

Kitalu cha mimea ambacho kinaweza kutumiwa na wakulima kukuza miche na mazao, safu za mimea midogo iliyopandwa kwa utaratibu ndani ya muundo unaofanana na chafu, na nyumba ya mimea.

Shamba kubwa lenye ardhi ya udongo mwekundu ukiwa na viazi na nyasi za kijani, kwa nyuma ukiwa na miti ya rangi ya kijani. Wakulima wakiwa wanavuna viazi hivyo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mfumo wa kilimo hasa mfumo wa matone, ambapo mimea mimea midogo imepandwa kwenye udongo na mabomba meusi yenye viunganishi vya kijani, yanapitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mkulima akihudumia bustani yake ya paa amesimama karibu na mimea akifanya shughuli za kilimo, mimea imepandwa kwenye vyombo au mifuko juu ya jengo ikiashiria kilimo cha mjini cha bustani ya paa.

Mkulima wa udongo iliyounganishwa kwa nyuma ya trekta, ikiwa inatumika shambani kwa ajili ya kulima na kuandaa udongo, kifaa hiki hutumika kulima na kuandaa udongo kabla ya kupanda kukivunjavunja na kukifanya kiwe laini kwa ajili ya mbegu.

Eneo kubwa la shamba likiwa linaandaliwa na trekta ikiwa inakata nyasi, kwa nyuma vichaka na miti mirefu yenye rangi ya kijani ikiwa imetawala.

Mashine ya kilimo hasa mashine ya kukatia nyasi. Mashine hii hutumika kukata nyasi au mazao mengine ya malisho, na mara nyingi pia huandaa kwa ajili ya kukausha haraka kabla ya kukusanywa na kufungwa kama bala za nyasi.

Mkulima akiwa kwenye trekta kwenye ardhi iliyo nyekundu, pembezoni kukiwa na maji ya mto, ardhi hii ikiwa inaandaliwa vizuri kwa ajili ya kuja kuitumia kwa malengo ya kulima.

Mkono wa kiroboti uliopo katika mazingira ya chafu, ukihudumia mimea au kuvuna mazao, hii inaonyesha mchakato mzuri wa kulinda mazingira, ndani ya mazingira chafu.

Mashine ya kisasa katika ardhi ya kijani ya tropiki. Ikiwa inakata na kukausha majani katika ardhi. Hii inaonyesha urahisishaji wa kazi kwa kutumia mashine.

Mfumo wa kilimo cha wima unaotumia teknolojia ya hydroponikia ambao unaweza kuainishwa kama machine ya kilimo cha kisasa mfumo huu unahusisha kupanda mazao katika tabaka zilizopangwa wima mara nyingi ndani ya majengo na miundo maalum ili kuongeza matumizi ya nafasi.

Mkulima akitumia mashine ya kilimo kulima shamba lenye udongo wenye matope kwa aajili ya kupanda mpunga na mazao mengine yanayohitaji udongo wenye unyevu mwingi. Mashine hii inatumika kurahisisha kazi ya kulima na kuandaa shamba.

Trekta ya kijani ambayo ni mashine ya kilimo ikiwa na viambatanisho nyuma, ambao hutumika katika shughuli za kulima na kupanda, mashine hii ya kilimo inatumika kuvuta na kuendesha zana mbalimbali za kilimo.

Mashine ya kilimo ambayo hutumika kunyunyuzia dawa au mbolea ndani ya chafu. Mashine hii hutumika kunyunyuzia inayojiendesha yenyewe, ilioundwa mahususi kwa ajili ya matumizi katika mazingira ya chafu.

Eneo kubwa la bwawa la samaki, miti mirefu ya kijani ikiwa imezunguka eneo hilo mabwawa hayo ya samaki hutumika kwa ajili ya kutunza na kuhifadhi samaki, ili kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo ya chakula au kutumia kama chanzo cha kujipatia fedha.

Idadi kubwa ya samaki aina ya kambale na tilapia, wakiwa wamekusanywa katika eneo la ufugaji wa samaki, kwenye bwawa la samaki eneo la kuvunia samaki. Shughuli ya ufugaji wa samaki hufanyika katika eneo hilo.

Dhana ya ufugaji wa samaki ,inajumuisha shughuli za kukua na kulea samaki kwa madhumuni mbalimbali ,ikiwemo biashara, chakula au mapambo. Chombo cha glasi kinachotumiwa kuweka samaki, mimea, majani na viumbe wengine wa majini katika muktadha wa ufugaji wa samaki.

Bwawa kubwa la samaki lililojaa maji safi, juu kukiwa kuna nyavu ili kulinda usalama wa samaki. Samaki ni chanzo kizuri cha chakula na pia zao la biashara.

Bidhaa mbalimbali za chakula zilizopangwa kwenye magunia na mifuko mikubwa, zinazopatikana sokoni na dukani yaliyojaa mchele, maharage, dengu na njugu ambavyo ni vyanzo muhimu kwa wanga na protini.

Msitu mnene wenye miti mirefu na njia iliyo katikakati, mwangaza wa jua unapenya katika matawi ya miti na kuunda vivuli ardhini mazingira ya asilia na utulivu katika eneo hilo la msitu.

Kundi la watu walio kwenye ardhi wakiwa wanapandikiza miti. Upandikizaji wa miti ni muhimu kwa jamii. Miti husaidia kutunza mazingira na pia husambaza hewa iliyo safi.

Mimea yenye rangi ya kijani, kwenye mabomba yenye mfumo wa hydroponi mfumo wa haidroponiki ni kilimo ambacho kinatumia maji bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji, mabomba yaliyopo katika ndani ya mimea husaidia ukuaji wa mimea hiyo bila kuhusisha udongo, hii ni mfumo wa kilimo cha haidroponi.

Mimea mbalimbali iliyopo katika mfumo wa mabomba wa kilimo cha haidroponi, kilimo cha haidroponi ni kilimo kinachohusisha uzalishaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika bomba, mimea hii inakua kwa kutumia mfumo wa maji. Hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa haidroponiki unaopitisha maji chini ya mabomba, huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Chumba chenye mabomba ndani kukiwa na mimea katika hayo mabomba, huu ni mfumo wa kihaidroponi, ambapo mimea hukua bila utumiaji wa udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yenye mfumo wa kupitisha maji mimea hii hukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo, mfumo huu unaitwa mfumo wa haidroponi unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyo katika mfumo wa bomba unaopitisha maji kwa chini, kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi, kilimo cha haidroponi ni uzalishaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Eneo la kilimo cha mfumo wa haidroponiki, mimea inayopitishwa ndani ya bomba zenye maji. Hii inasaidia ukuaji wa mimea bila utumiaji wa udongo, hii inaashiria kilimo cha mfumo wa haidroponi.

Mimea iliyopo kwenye mabomba yanayopitisha maji hii inaashiria mfumo wa kilimo cha haidroponi, kilimo cha haidroponi ni kilimo kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kutumia udongo.

Mimea ikiwa kwenye mfumo wa mabomba yanayopitisha maji hii inasaidia ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo, mfumo huu ni mfumo wa haidroponiki unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea inayokua katika mabomba yanayopitisha maji. Hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji yanayopita ndani ya mabomba bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo kwenye bomba kwa mfumo wa haidropini, kilimo cha haidropini ni kilimo ambacho husaidia mimea kukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo kwenye mabeseni ndani kukiwa na maji, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa kilimo cha haidroponi huusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kutumia udongo.

Mimea iliyo katika mabomba inayokuwa kwa mfumo wa kihaidroponi, mfumo huu wa kihaidroponi ni mfumo ambao unahusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia mabomba yanayopitisha maji bila ya kuhusisha udongo.

Eneo kubwa la mimea iliyowekwa kwenye mabomba, kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi, haidroponi ni kilimo ambacho uhusisha utumiaji wa mabomba kupitisha maji chini ya mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea ya kijani iliyopo ndani ya mabomba, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa “hydroponiki”ni kilimo cha kisasa kinachohusisha mimea ya kukua bila utumiaji wa udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi. Mimea midogo kama saladi na mboga nyingine za majani, inakuwa ndani ya mashimo kwenye mabomba hayo. Miundo ya mbao na chuma inayoshikilia mabomba hayo, kuunda ngazi na safu za mimea.

Mfumo wa kilimo cha hairdroponiki ambapo mimea inaonekana, kama saladi, inakua katika mabomba meupe yaliyopangwa wima, mfumo huu huonekana kutumia maji na virutubisho bila udongo.

Mimea iliyopo kwenye mabomba, mabomba yanayopitisha maji chini ya mimea mfumo huu wa kilimo unaitwa mfumo wa haidroponiki, mfumo wa haidroponiki unasaidia katika kukuza mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi, chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi bluu kinachotumika kama hifadhi ya maji na mbolea ya mimea, vikapu vyeusi vilivyowekwa kwenye matundu juu ya chombo cha bluu ambavyo vinashikilia mimea na kuruhusu mzizi kufika maji na virutubisho. Kilimo cha hydroponi ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo wa kawaida.

Mwanamke akifanya kazi katika mazingira ya kilimo cha haidroponi. Mimea inaonekana kupandwa katika safu au muundo maalumu na mazingira yaliyodhibitiwa yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya haidroponi ambapo mimea inakuzwa bila udongo ikitumia maji na virutubisho. Mtu huyo anaweza kuwa anavuna, anapanda au anachunguza afya ya mimea.

Eneo kubwa la shamba trekta likiwa linapita

Eneo kubwa la shamba lenye ardhi ya udongo mwekundu, mimea ya kijani na vilima kwenye juu ya anga yenye rangi nyeupe na buluu, trekta hurahisisha kazi katika shughuli za kilimo.

Shamba la nyanya la kibiashara likianguka chini ya kilimo cha viwanda, mimea ya nyanya imeungwa mikono na miundo mingine ya nyanya au vigingi ikipendekeza kilimo cha kisasa chenye tija, mbinu hii inalenga kuongeza mavuno na ufanisi.

Shamba la kisasa la kuku ambao hutumiwa kama kilimo cha viwanda. Kuku wengi wakiishi katika mazingira yaliyothibitiwa ndani ya banda ya mifumo ya kulisha na kunywesha maji yaliyopangwa kwa safu. Mpangilio huu unalenga kuongeza uzalishaji na ufanisi katika ufugaji.

Trekta likiwa linalima ardhi, hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha viwandani. Likiandaa shamba kwa ajili ya kupanda au matumizi ya kilimo, hii ni ishara ya matumizi nzito katika kilimo cha kisasa ili kuongeza ufanisi na tija.

Eneo kubwa la ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hao maarufu kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa na nyama. Hutumika kama chanzo cha kujipatia kipato, ambapo wafugaji hutumia ng'ombe hawa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa na pia uuzaji wa nyama.

Nyanya zilizokuwa zimandaliwa na kupakiwa vizuri kwenye kontena za rangi ya kijani, kwa chini kukiwa na ndoo pia nyeusi. Hii inaashiria uandaaji wa nyanya katika mfumo wa kiwanda ulio salama.

Mfumo wa ufugaji kuku wa kibiashara chini ya kilimo cha viwanda, kuna idadi kubwa ya kuku wa nyama au tabaka wanaofugwa katika mazingira yaliozibitiwa, jambo linaloashiria shughuli kubwa ya ufugaji wa kuku, ufugaji wa kuku wa viwanda una lengo la kuzalisha kuku na mayai kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya soko.

Watu wakifanya kazi ndani ya chafu au muhundo kama huo wa kilimo ambayo inaweza kuainishwa kama sehemu ya kilimo cha kisasa au kiwanda cha watu hao wakifanya shughuli za udongo karibu na mimea iliyopandwa kwa safu mbinu za kilimo zinazotumia miundo iliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Kilimo cha kisasa kinachotumia muundo wa chafu unaotumika kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea kama vile: joto, unyevu na mwanga; ili kuongeza mavuno na ubora wa mazao. Hii ni muhimu katika vilimo vya viwanda.

Kilimo cha kisasa kilimo hasa kilimo cha viwandani kinachofanyika ndani ya chafu, safu ndefu za mimea yenye majani mabichi zimepangwa kwa utaratibu ndani ya muundo wa chafu; paa na fremu ya chuma au plastiki na mazingira yanayodhibiti kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Ng'ombe wamepangwa katika vizimba sehemu maalumu ndani ya banda kubwa, ikionyesha mpangilio unaotumika katika ufugaji wa viwandani ili kuongeza ufanisi katika usimamizi wa mifugo na uzalishaji wa maziwa. Aina hii ya ufugaji inayolenga kuzalisha kiasi kikubwa cha maziwa kwa ajili ya soko, na mara nyingi hujumuisha teknolojia na mifumo ya kisasa: kulisha, kukamua maziwa na kudhibiti afya ya wanyama.

Ng’ombe wa maziwa katika mazingira ya ufugaji wa viwandani, kuna kituo cha kukamua maziwa na zizi la kisasa la ng’ombe. Miundo ya chuma na mpangilio wa ng’ombe unaashiria mazingira ya zizi la kisasa la maziwa, ambapo ng’ombe huwekwa katika maeneo yaliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji.

Ardhi yenye udongo mwekundu mimea ikiwa inakua. Mabomba meusi yakiwa yamepita kwenye chini ya ardhi ,hii inaonyesha kilimo cha umwagiliaji ambapo mabomba haya humwaga maji katika eneo la shamba ili kuruhusu ukuaji wa mimea.

Mabomba meusi yakiwa yamelazwa katikati ya ardhi zenye mazao tofauti tofauti, huku maji yakiwa yanalowesha ardhi hiyo. Hii inaasharia kilimo cha umwagiliaji kinachowasaidia wakulima katika kipindi cha ukulima.

Eneo la ardhi yenye udongo wa kahawia, eneo hili mabomba membamba membamba zikiwa zimepita chini ya ardhi, ikionyesha kilimo cha umwagiliaji, kinachowasaidia wakulima kumwagilia mimea tofautitofauti.

Eneo kubwa lenye matuta yaliyopitisha maji hii inaashiria eneo hili likiandaliwa kwa ajili ya shughuli za kilimo kuja kufanyika katika eneo hili lenye kuashiria kilimo cha umwagiliaji likitendeka haswa.

Ardhi yenye udongo wa kahawia, mimea ikiwa inastawi, bomba rangi ya bluu likiwa linapita katikati ya shamba. Kilimo cha umwagiliaji husaidia wakulima katika umwagiliaji wa mimea.

Ardhi yenye udongo, mimea ikiwa inakua katika eneo hilo, bomba nyembamba ikipita, ikiashiria hiki ni kilimo cha umwagiliaji, husaidia wakulima kumwagilia kwenye maeneo mbalimbali kwa urahisi.

Kipande kidogo cha shamba kilichozungukwa na mimea na misitu yenye rangi ya kijani. Ardhi hiyo ikipitishiwa bomba chini, tayari kwa usambazaji wa maji katika eneo la kilimo kutumia mfumo wa umwagiliaji.

Bomba na mirija iliyoewekwa ardhini ikitumika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kunyunyizia eneo lote, mfumo wa umwagiliaji wa matone hutumika shambani.

Mkulima akiwa ameshika bomba, akimwagilia kwenye ardhi yenye bustani yenye majani ya kijani. Kwa nyuma kukiwa kuna miti mingi mikubwa na mirefu, ikiashiria ni eneo la shamba.

Mabomba marefu yakiwa chini ya ardhi. Pembeni kukiwa kuna manyasi yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kilimo cha umwagiliaji. Kilimo cha umwagiliaji kinarahisisha katika mfumo wa wakulima.

Kilimo cha umwagiliaji mabomba meusi yakiwa yamepita chini kwenye ardhi inayomwagiliwa mbegu mbalimbali, ambazo zinakuwa katika eneo yenye ardhi yenye unyevunyevu mwingi wa maji wakulima kwa nyuma wakiwa wanafuatilia.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutolewa pole pole na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba na matone, mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye udongo na mfumo wa umwagiliaji umewekwa karibu na mimea hiyo.

Ardhi yenye miti na mimea ya kijani, vilima mbalimbali vikiwa na vichaka ndani yake, vyenye rangi ya kijani na miti ya kutosheleza. Barabara inayoshuka chini ambayo inatumika na watu mbalimbali katika eneo hilo.

Eneo lililo wazi lenye ardhi yenye nyasi za rangi ya kahawia. Nyuma kabisa twiga wawili wakiwa wanakula mti pekee uliopo katika ardhi hiyo, mlima ukionekana. Hii ikiashiria eneo lenye ukavu na ukame.

Mandhari ya kuvutia ya ziwa chini ya anga yenye mawingu meupe na bluu. Mawingu yakijitokeza juu ya ziwa na anga lenye mawingu linaloakisiwa kwa uzuri juu ya uso wa maji na kuna taswira ya utulivu na amani.

Mandhari nzuri ya milima yenye vilima vilivyofunikwa na mimea ya kijani kibichi na misitu minene. Mashamba yaliyopandwa au maeneo yaliyotengenezwa kwa kilimo kuna miti na majani mengi yaliyokaribu upande wa kulia yakiongeza kina na uhai kwenye mandhari.

Eneo kubwa la nje lililo na miti mingi ya kijani na ardhi yenye ukahawia, twiga watano wakiwa wamesimama juu ya ardhi hiyo wakiwa wanakula, hii inaashiria upatikanaji wa wanyama katika mazingira ya pori.

Eneo kubwa lililowazi lenye ardhi yenye majani ya kijani, miti michache, huku yakiwa na matawi ya kijani. Kwa nyuma; mlima mrefu ukiwa umeambatana na wingu la bluu. Hii inaashiria kama kitovu cha utalii katika eneo hili.

Eneo kubwa lililowazi, mnyama akionekana katika ardhi yenye udongo wa kahawia. Kwa mbele kuna miti au vichaka vyenye rangi ya kijani. Nyuma zaidi ya picha majengo mbalimbali ikiashiria ni eneo la karibu na mjini.

Mandhari ya wazi pengine ya savana au eneo la wazi lenye nyasi, miti miwili mikubwa inayofanana na miti ya aina akasia, iliyosimama peke yake katika eneo hilo. Ardhi yenye ukavu na yenye rangi nyingi ya kahawia au njano

Eneo kubwa lililotambarale lenye hadhi ya kijani na kwa mbali kukiwa na miti mingi, au sehemu ya vichaka eneo hili hutumika kwa ajili ya watalii kuja kuangalia vitu mbalimbali ikiwemo mandhari lakini pia wanyama.

Eneo lililowazi lenye miti michache mmoja ukiwa mrefu wenye matawi wa kijani, ardhi yenye nyasi ya kahawia, anga ikiwa imetanda ikiashira kuzama kwa jua katika eneo hilo.

Mandhari ya asilia ikiambatana na milima iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi, anga lina mawingu meupe meupe na kuongeza uzuri wa mandhari.

Eneo lililowazi lenye ardhi yenye miti na mimea ya kijani, ardhi hii iliyo tambarare ikiambatana na wingu lililotanda juu lenye rangi ya bluu na nyeupe.

Eneo kubwa lililowazi lenye ardhi yenye nyasi na miti ya kijani, wanyama mbalimbali katika eneo hilo wakiwemo twiga na pundamilia wakila nyasi.

Mandhari ya nchi kavu Katika sehemu ya mbele kuna barabara ya udongo, inayopinda ikipita katikati ya ardhi yenye mimea michache na vichaka kwa mbali kuna kilima kidogo dhidi ya anga rangi za udongo na mimea zimetawala.

Mandhari ya wazi Kuna miti mmoja ulosimama peke ake katikati ya eneo la tambarare, ardhi iliyowazi yenye rangi ya kahawia ikiashiria mazingira ya ukame yasiyo na mimea mingi.

Mandhari ya asili yenye miti mikubwa katikati, ikiwa na matawi yaliyotapakaa. Chini ya mti kuna njia ya udongo inayopinda, ikiashiria uwepo wa njia au barabara ndogo. Eneo lote limezungukwa na mimea na vichaka, na anga la mawingu meupe yaliyotawanyika kwenye bluu ya anga.

Eneo kubwa la tambarare iliyojaa nyasi za kijani na ardhi yenye udongo wa kahawia. Kwa nyuma kukiwa kuna miti michache yenye rangi ya kijani, Wingu likiwa limetanda ikiashiria mvua inaelekea kwenda kunyesha.

Eneo kubwa la tambarare iliyojawa na milima tofauti, miti mikubwa mirefu na nyumba iliopo chini na mawingu yenye rangi nyeupe, nyaya za umeme zikipita kwa juu kuashiria nishati ya umeme katika eneo hilo.

Mandhari ya asili yenye mto au kijito kinachopita katikati ya mimea ya kijani kibichi na ardhi isio tambarale ikiwemo nyasi na miti michache hasa karibu na kingo za maji.

Mandhari nzuri ya vilima vilivyofunikwa na mimea ya kijani kibichi, barabara kupita katikati ya mandhari hiyo na anga hewa kuwa na ukungu na mawingu inaongeza hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Mandhari ya milima yenye mimea mingi ya kijani kibichi, nyasi na vichaka inayofunika miteremko, anga ina mawingu na ukungu yenye hali ya hewa isiyo ya wazi.

Mandhari ya kame na milima kama jangwa au eneo lenye ukame likiwa na ardhi kavu na vumbi, na milima mikubwa kwa mbali. Kuna miti michache na mimea iliyotawanyika.

Miamba mikubwa na miinuko ya milima, yenye ukali na miinuko. Mimea michache ikiwa ni pamoja na vichaka, vyenye majani mabichi vinavyoota kwenye miamba, vikiongeza rangi kwenye mandhari. Anga lina wingu meupe na bluu, ikionyesha hali ya hewa safi na mwanga wa kutosha.

Mandhari ya asili yenye maji na mimea, eneo la nje lenye mto, maporomoko ya maji au bwawa na miti vinavyozunguka, rangi za kahawia na kijani zinatawala, zikionyesha udongo, maji yenye matope na mimea.

Mandhari asilia ikiwa na mti wenye matawi yaliyonyooka kuelekea na maji au anga la bluu, na sehemu ya ardhi na miamba upande wa kushoto yenye ardhi, yenye ukijani mwingi.

Mandhari ya wanyama pori na mandhari ya mjini kwa pamoja, twiga akila nyasi kwenye ambalo ni mbuga ya wanyama au hifadhi nyuma ya twiga kuna jiji lenye majengo marefu.

Milima mikubwa yenye miamba baadhi ikiwa na theluji kidogo kwenye vilele, mbele ya milima kuna mimea ya kipekee iliyostawi katika maeneo ya miinuko, anga ni bluu safi na mawingu meupe.

Mandhari ya wanyama pori na mlima, mlima mrefu ulio na theluji nyeupe, mnyama tembo akiwa kwenye ardhi yenye rangi ya kahawia, na miti iliyomzunguka ya kijani.

Mamdahri yenye mti mkubwa au vichaka vyenye majani mengi ya kahawia upande wa kushoto ni eneo la maji au ukungu mzito upande wa kulia inaonyesha mandhari yenye vipengere vingi vya asili.

Eneo lenye mchanganyiko wa ardhi kavu, maji na mimea, sehemu kubwa ya ardhi yenye rangi ya kahawia na mchanga, ikiwa na maeneo machache ya kijani kibichi karibu na kingo za maji. Maji ya rangi ya bluu, kijani, uwazi na kina fupi.

Eneo kubwa la ufugaji wa mbuzi, mbuzi wengi wenye rangi nyeupe na wengine wakahawia mbuzi, ni chanzo cha chakula lakini pia hutumika kwa ajili ya kuzalisha maziwa.

Eneo lililowazi la tambarare lililojawa na miti ya kijani na ardhi yenye rangi ya kahawia. Mbuzi wanaonekana katika eneo hili ufugaji ukiwa unaendelea baadhi yao wakiwa wanakula nyasi. Mbuzi hutumika kama chakula au kuuzwa kama biashara.

Wanawake wawili wakiwa katika shamba wakimshikilia mbuzi mtoto mwenye rangi nyeupe. Mbuzi hutumika kama chanzo cha chakula kwa binadamu.

Eneo la zizi mbuzi wakiwa wanakula nyasi za rangi ya kijani, mbuzi hutumika kama chakula na pia katika uzalishaji wa maziwa.

Mfugaji akilisha bata. Bata hawa wenye rangi nyeupe wakitunzwa kwenye mazingira yaliyo safi na salama husaidia mfugaji kupata mboga lakini pia kwaajili ya kuwauza bata hawa.

Mfumo wa ufugaji wa kuku ambapo kuna idadi kubwa ya kuku wa mayai ndani ya banda la kuku, kuna mtu aliyevalia koti jeupe ambaye ni daktari wa mifugo ama msimamizi wa shamba akisimama katikati ya kuku hao ikiashiria ufugaji wa kuku wa biashara.

Kuku wenye rangi ya kahawia na nyeupe waliyo kwenye ardhi yenye nyasi za kijani. Kuku hutumika kama mboga au chakula kwa binadamu.

Shamba la kilimo cha mbegu, mimea michanga ikikua katika safu zilizopangwa vizuri. Udongo ulikuwa umelimwa vizuri na mimea ni michanga, ikipendekeza hatua za mwanzo za ukuaji katika mchakato wa kilimo cha mbegu.

Mimea midogomidogo iliyopo katika ardhi, mabomba yakipita katika eneo chini ya udongo hii inaashiria kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo, ambapo husaidia mbegu kukua kwa urahisi.

Miche Midogo ikiota kwenye trai za kuanzishia mbegu, hatua ya awali ya kilimo cha mbegu. Mchakato huu ni sehemu muhimu ya uzalishaji wa mbegu, ambapo mbegu hutoteshwa katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji bora na afya ya miche kabla ya hatua za baadae za kilimo.

Miche michanga ikichipuka kutoka kwenye udongo ndani ya chombo jambo linaloashiria hatua za mwanzo za kilimo cha mbegu. Mchakato wa kuotesha mbegu na kukuza miche kabla ya kuhamisha shambani kueka kwenye vyombo vikubwa zaidi.

Kitalu cha mimea au chafu kilichojaa mimea midogo iliyopandwa kwa safu inaonyesha mazingira ya ukuzaji wa mbegu au miche. Mimea mingi midogo iliyopandwa kwa safu inaashiria hatua ya awali ya kilimo ambapo mbegu huoteshwa na miche huandaliwa. Mazingira haya yanafaa kwa kilimo cha mbegu ambapo mbegu huoteshwa kwa wingi na miche huandaliwa kwa ajili ya kupandikizwa shambani au kuuzwa.

Miche michanga ikichipuka kutokea ardhini, jambo ambalo linaangukia chini ya kitengo ch kilimo cha mbegu. Miche hii midogo yenye majani machanga na shina nyekundu inaonekana ikikua katika udongo, ikionyesha mchakato wa kuota na kuanza kwa maisha ya mmea labda ya kupanda mbegu.

Pakiti mbalimbali za mbegu za mboga na mimea mingine zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa na kutumia katika kilimo cha mbegu, mpangilio wa pakiti unaashiria kuwa hizi ni mbegu zinazouzwa kwa wakulima au bustani za nyumbani zikiwakilisha sehemu ya mzunguko wa kilimo cha mbegu.

Miche midogo ya mimea ikikuwa kwenye trei ya kuanzishia mbegu, ambayo ni sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu. Hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu, ambapo miche huandaliwa na kuimarishwa kabla ya kuhamishwa kwenye eneo kubwa, la kukua kama bustani au shamba.

Magunia kadhaa yaliyojaa aina mbalimbali za mbegu na nafaka tayari kwa matumizi na uhifadhi katika kilimo cha mbegu. Mbegu hizi zinaweza kuwa zimekusanywa kwa ajili ya kupanda msimu ujao, kuuzwa kama mbegu za kilimo na kuhifadhiwa kwa matumizi mengine yanayohusiana na kilimo.

Pakiti ya rangi ya orenji, bluu na nyeupe yenye mbegu za matikiti maji. Matikiti maji ni kilimo cha matunda ambayo watu hutumia matunda haya kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kilimo hichi husaidia pia kama zao la biashara.

Twiga wawili warefu wakiwa kwenye ardhi ya savannah ama tropiki, mtu akiwa amemshikilia twiga huyo ikiashiria utalii katika eneo hilo.

Tumbili wa porini mwenye rangi ya bluu akipanda au kukaa kwenye mti, tumbili huyu ana manyoya meusi iliyokolea na mkia mrefu anaonekana katika mazingira yake ya asili ambayo ni msitu, ni mfano wa wanyama wa porini anayepatikana kwenye hifadhi ya taifa.

Mnyama mdogo akiwa amesimama kwenye ardhi yenye mchanga mwekundu anaonekana kila majani kutoa kwenye matawi madogo na kuna vichaka vingine pepeni yake nyuma upande wa kushoto kuna kundi la watalii wanaotazama wakiwa wamesimama kwenye eneo lililoinuliwa mazingira yanaonekana kuwa hifadhi ya wanyama.

Tembo wakiwa karibu na njia na gari la safari lilio karibu nao, mandhari yenye mimea michache na mto kwa mbali. Mazingira ya wahifadhi ya wanyama au mbuga ya taifa, uwepo wa gari la safari unaashiri shughuli za utalii za wanyama pori ambapo wageni wengi hutazama wanyama pori katika makazi yao ya asili.

Twiga mrefu aliyopo kwenye ardhi iliyojaa miti mirefu na manyasi ya kijani, twiga ni mnyama mwenye maumbile makubwa na marefu hutumika kama chanzo cha watalii.